Shamba la vitunguu limepandwa kwa mistari, shamba hilo linakaguliwa na wakulima wawili, waliovaa nguo ya bluu na suruali, na mwingine amevaa shati na suruali nyeupe.

Ndizi ni mazao ya biashara. Ndizi hutumika kula kwa chakula cha binadamu, lakini mazao ya biashara hayo, yanasaidia kukuza pato la nchi, ikiwemo Tanzania, Kenya, kwa sababu ndizi zina faida kubwa.

Mashine ya kulimia inayoitwa palatila, mashine hizi zinasaidia kulima kwa uharaka pia mashine hizi zinaambatana na muundo tofautitofauti kuna treka, palatila na mashine nyingi za kurahisisha kilimo cha biashara.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji na wa kisasa, umekuwa ni swala kubwa katika uchumi na kukuza uchumi wa nchi, mbalimbali ikiwemo Afrika na nchi za mabara ya Ulaya. Ufugaji huu wa kuku, unaonyesha kuwa ni sehemu ya kuongeza mapato ya nchi hizo, za Afrika na mabara ya Ulaya.

Mbegu bora zenye uzito wa kilogramu mbili zimewekwa kwenye boksi kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri ili zitakapoenda kupandwa zisionyeshe kama zimeharibika. Mbegu hizi zinasaidia kwa sababu zina dawa na zimekaguliwa na taasisi rasmi ya ukaguzi wa mbegu hizo.

Kundi la mbwa limekaa kwa kusubiri agizo kutoka kwa bwana wao la kuanza malindo yao, wamekaa katika majani yenye ukijani uliokuwa na mwanga wa majira ya asubuhi.